Bidhaa katika duka la nguo na vifuasi. Meza mbili nyeupe zimejaa vito vya mapambo, miwani ya jua na mikoba midogo. Kofia mbalimbali zimepangwa kwenye stendi na rafu, zikionyesha anwai ya mitindo ya rangi. Duka linaonekana kuwa la kifahari na limepambwa vizuri.

Duka la kisasa lenye bidhaa mbali mbali. Kwenye ukuta wa kulia na katikati kuna rafu ndefu zilizo jaa manukato ya aina mbalimbali na bidhaa nyingine za urembo. Chini ya rafu hizo kuna kaunta za kioo zenye bidhaa kama vile saa, mikufu na mapambo mengine.

Sehemu ya mbele ya duka la nguo. Duka hilo lina madirisha makubwa ya glasi yanayoonyesha nguo mbalimbali ikiwa ni pamoja na mashati ya polo na suti. Ndani ya duka nguo zimewekwa vizuri kwenye rafu na stendi.

Duka inayouza nguo za ndani za wanawake hasa sindiria na chupi. Bidhaa zimening'inizwa kwenye ankeri na kupangwa vizuri kwenye kuta na rafu. Kuna sindiria na chupi za rangi mbalimbali zikiwemo nyekundu, kijivu na nyeupe. Lebo za bei na ukubwa zinaonekana zikining'inia kwenye baadhi ya bidhaa.

Mkusanyiko wa mikoba na vitu vingine vya mapambo ikiwemo kofia ndogo ya rangi ya kijivu. Kuna mikoba ya jioni yenye kupendeza baadhi ikiwa na pambo la miale au muundo wa mraba.

Duka la nguo na viatu, likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri kwenye rafu na makabati. Upande wa kushoto kuna rundo la nguo zilizokunjwa na juu kuna viatu vingi vilivyopangwa kwenye rafu. Katikati kuna meza au bench ya samawati yenye vitabu na kikokotoo juu yake.

Duka la nguo lililojaa watu wengi. Wateja wanaoenakana wakichagua nguo kutoka kwenye rafu na stendi mbalimbali. Kuna kaunta ya malipo upande wa kushoto ambapo wateja wanasubiri kuhudumiwa. Juu kuna bango linaloashiria sehemu ya wanaume.

Rundo la mashati yenye miraba yaliyokunjwa vizuri na kupangwa kwenye meza ndani ya duka la nguo . Kuna rangi mbalimbali za mashati kama vile samawati, kijani na mekundu. Nyuma ya meza nguo zingine zinaoonekana zikiwa zimewekwa kwenye rafu au zimenyongewa kwenye vizuizi vya kuonyeshea.

Duka la nguo na vifaa vya mitindo likiwa na manyunyu zilizovalia nguo maridadi na kofia kubwa. Kwenye meza nyeupe yenye manyoya, kuna mifuko ya mikono mikufu, hereni na zawadi zilizopakiwa, zikionyesha bidhaa mbalimbali zinazouzwa dukani.

Duka la nguo. Kwenye mlango kuna ishara kubwa yenye neno punguzo la bei ikionyesha kuwa kuna ofa zinazoendelea. Ndani ya duka nguo mbalimbali zimepangwa vizuri kwenye rafu na stedi za kuonyeshea.

Duka kubwa la nguo lililopangwa vizuri likiwa na nguo mbalimbali zilizoning'inizwa kwenye rafu na stendi. Mwanga mweupe mwingi unaangazia eneo lote la duka ukisisitiza usafi na mpangilio mzuri wa bidhaa. Kuna nguo za aina nyingi na rangi tofauti zikionyesha uteuzi mpana kwa wanunuzi.

Duka la nguo lililojaa bidhaa. Kuna reki nyingi za nguo zilizopangwa vizuri zikionyesha nguo za aina mbalimbali na rangi tofauti, zikiwemo suruali, magauni na nguo za juu. Upande wa kushoto, kuna nguo za wanawake na baadhi ya vitu vimeandikwa bei.

Duka kubwa la nguo linaonekana kuwa duka la kisasa la rejareja, kuna rafu nyingi na viguzo vilivyo taa nguo aina mbalimbali zikiwemo za watoto. Nguo zimepangwa vizuri kwa rangi na aina.

Bidhaa katika duka la nguo katikati kuna mdoli uliovalia sharti nyeupe iliyorembeshwa miwani ya jua na kofia kubwa ya majani, juu ya meza mbele ya mdoli kuna sanduku ndogo zenye vitu, chini yake kuna mikoba miwili mikubwa yenye yangi ya kahawia, mkoba mwekundu na kofia mbili nyingine.

Duka linalouza nguo zenye asili ya kiafrika. Kuna nguo nyingi zenye vitambaa vya kiafrika na mitindo mbalimbali zikining'inia kwenye pau za kuonyeshea na kwenye rafu. Kati ya duka kuna sanduku lenye maandishi yanayoashiria offer au punguzo la bei kwa kila bidhaa.

Duka kubwa la nguo ambapo nguo mbalimbali zimepangwa kwenye reki ndefu na nyingine zikiwa zimewekwa juu ya rafu. Nguo hizo zina rangi na mitindo tofauti kutoka nguo za kawaida hadi suti na sweta. Hali hii inaashiria duka kubwa la rejareja la nguo.

Rafu za viatu zilizopangwa vizuri ndani ya duka au chuba cha kuuza viatu. Rafu hizo ni nyeupena zimetengenezwa kwa mbaozikitoa mwonekano safi na wa kisasa. Kuna jozi nyingi za viatu tofauti zikiwemo za kiume na labda pia chache za kike zikipangwa kwa ustadi kwenye rafu hizo.

Duka la kisasa la nguo au vifaa vya urembo lililopangwa vizuri. Upande wa kushoto kuna ukuta mkubwa uliojaa miwani ya jua iliyopangwa kwa usawa. Katikati ya duka kuna njia safi iliyo na vigae vyeupe.

Sweta ya rangi ya kahawia iliyoning'inia kwenye kishikio ndani ya duka. Sweta hiyo ina kofia, kamba za kukaza na mfuko mkubwa mbele. Kwenye kishikio cha nguo kuna lebo ya bei yenye jina la duka. Nyuma yake nguo nyingine zinaonekana zikining'inia kwenye rafu.

Safu zilizopangwa nje ya duka la nguo. Sakafu ina vigae vyeupe na vyeusi na nyuma kuna maduka mengine. Inaonekana kuwa ndani ya jengo, maduka au ukumbi wa biashara.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa ikiwa na rafundefu zilizojaa bidhaa mbalimbali hasa kahawa ya aina tofauti. Bei za bidhaa zinaonekana wazi kwenye rafu zikionyesha shughuli ya biashara. Njia ya kati ya rafu inaonekana wazi na kuna watu wachache nyuma wakionyesha uwepo wa wateja ndani ya duka.

Duka la kisasa la nguo na viatu vya wanaume lenye rafu za mbao zilizojaa mashati, fulana na viatu vya aina mbalimbali. Sakafu ina marumaru meusi na meupe ikionyesha muundo wa kifahari wa kisasa.

Duka la nguo lililoandaliwa vizuri na la kisasa. Kwenye upande wa kushoto kuna rafu ndefu zilizojaa suti za wanaume, zikiwa zimetundikwa kwa mpangilio mzuri, zikiwa na rangi tofauti kama vile nyeusi, kijivu na samawati.

Gari la zamani likiwa limeegeshwa nje karibu na ukuta wa nyumba ya matofali. Gari hilo lina rangi ya samawati iliyofifia na inaonekana kuwa limechakaa, likiwa na kinga kubwa ya chuma mbele. Namba za usajili za Kenya zinaonekana wazi kwenye nambabodi.

Gari jeupe limeegeshwa kando ya barabara likiwa na mabango machache ya matangazo yaliyobandikwa kwenye kioo chake cha mbele. Gari hilo linaonekana kuwa katika hali nzuri likiwa safi na kung'aa na lina muundo wa kisasa.

Gari la zamani lenye rangi ya kijani kibichi. Ni gari la kubeba mizigo lenye sehemu ya nyuma wazi na milango ya mbao. Lina magurudumu mbele na limeegeshwa kwenye barabara yenye lami. Namba za usajili za Kenya zinaonekana wazi nyuma. Nyuma ya gari kuna ukuta mwekundu na kijani.

Gari lenye rangi ya samawati iliyokolea na sehemu za chini za rangi ya fedha. Gari hili lina rafu kubwa ya kubeba mizigo juu ya paa na ngazi iliyounganishwa nyuma ikionyesha kuwa imeandaliwa kwa safari ndefu au kubeba mizigo mingi.

Eneo lenye nyasi na miti ambalo linaonekana kutumika kama sehemu ya maegesho. Magari manne yameegeshwa kwenye nyasi, likiwemo gari jeupe, jeusi na la samawati. Mwanamume mmoja amevalia shati la mikono mifupi lenye muundo na suruali nyeusi anatembea kuelekea upande wa kulia.

Matatu yaliyokuwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari la kwanza upande wa kushoto ni jeupe, la katikati ni jeusi na la kulia ni samawati. Magari haya yana namba za usajili za Kenya. Nyuma ya magari kuna miti na mimea mingine ikionyesha kuwa wako katika eneo la wazi au la asili.

Chumba cha maonyesho yenye magari kadhaa mapya. Gari jeusi linaonekana katikakati ya picha likiwa limeegeshwa kwa pembeni. Magari mengine yanaonekana nyuma na pembeni yakiwemo nyeupe na gari la kubeba mizigo.

Sehemu ya nyuma ya gari. Viti vya nyuma vya gari viko wima na baadhi ya sehemu za ndani zinaonekana kupitia kioo cha nyuma. Gari limesimama kwenye eneo lenye changarawe na paa la buti linaonekana likiwa limeinuka juu.

Gari lenye rangi ya fedha likiwa limesimama kwenye njia yenye udongo. Gari lina sticker kwenye mlango wake wa mbele. Nyuma ya gari kuna mlima mkubwa wenye miamba isiyo na mimea mingi. Anga linaonekana wazi na jua linang'aa kuashiria hali ya hewa nzuri pengine katika eneo la wazi au la kitalii.

Gari jeusi likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye changarawe ambalo linaonekana kama sehemu ya maegesho au eneo la mauzo ya magari. Gari lina rimu za rangi ya dhahabu au shaba na linaonekana kuwa katika hali nzuri.

Lori kubwa la kusafirisha magari lenye rangi ya machungwa likiwa limebeba magari kadhaa ya abiria. Magari haya yamepangwa kwenye staha mbili juu na chini zikionyesha uwezo wa lori hilo kubeba idadi kubwa ya magari kwa wakati mmoja.

Basi dogo la rangi ya fedha lililoegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na baadhi ya magari mengine kwa nyuma. Kwenye upande wa basi dogo kuna maandishi pamoja na namba ya kutuma ujumbe, pia kuna nembo za kampuni na mistari ya kijani na machungwa.

Jengo la kisasa lenye usanifu wa kuvutia likiwa na kioo kingi na paa refu linaloonekana wazi. Mbele ya jengo kuna barabara iliyolainishwa na magari machache yaliyoegeshwa ikiwemo magari madogo meupe na gari jekundu.

Basi dogo jeupe likiwa limeegeshwa chini ya jengo lenye muundo wa kipekee na paa kubwa la mviringo. Jengo lina kuta zenye michoro ya mistari ya rangi tofauti. Kwenye upande wa mbele wa basi dogo kuna vibandiko ikiwemo beji ya mbwa mwitu na alama ya manjano yenye michoro ya wanyama.

Eneo kubwa lililojaa magari menmengi liyoegeshwa kwa mpangilio likiashiria kuwa ni eneo la maegesho ya magari, uwanja wa kuuza magari au sehemu ya kuhifadhi magari ya kampuni. Magari mengi yanaonekana ,mengi yakiwa ni magari madogo ya abiria ya aina ya rangi mbalimbali.

Trela kubwa ya kubeba magari. Trela hiyo ina rangi ya samawati na ina viwango viwili vya kubeba magari. Magari yaliyopakiwa yanaonekana kuwa meusi na mazingira yanaonekana kuwa eneo la kiwanda au bandari.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha udereva cha gari akiangalia kioo cha ndani cha gari. Anaonekana kuwa na tabasamu na kufurahia. Mwanaume mwenye ndevu anaonekana kuwa muuzaji au mshauri anaonekana nyuma yake akimwangalia, akionyesha tabasamu.

Gari la kifahari la rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Magari mengine yanaonekana kwa mbali nyuma ya gari hilo. Mandahri ina miti mirefu ya kijani kibichi na anga la samawati lenye mwanga wa jua ikionyesha kuwa ni mahali penye nafasi wazi pengine bustani aua uwanja wa kijani.

Gari la kifahari likiwa limeegeshwa kwenye eneo la nyasi. Gari lina rangi ya kijivu samawati limekolea kidogo na lina vioo vilivyotiwa giza. Magurudumu yake yana spika nyingi na yanaonekana kuwa na muundo wa kisasa.

Gari lenye rangi nyeusi likiwa limeegeshwa kwenye eneo la maegesho lenye vigae. Nyuma ya gari kuna magari mengine na majengo, ikiwemo gari ndogo la kubeba mizigo lenye rangi nyekundu na matangazo makubwa.

Safu ndefu ya magari yaliyoezekwa kwenye eneo la maegesho ya vigae .Magari hayo yana rangi na miundo tofauti yakisubiri wateja au yakiwa yameegeshwa. Nyuma ya magari kuna majengo marefu ya kisasa na miti kuashiria kuwa eneo hilo liko katika mazingira ya mjini.

Mwanaume akisafisha gari jekundu lililokuwa limevunjwa sehemu ya mbele, akitumia maji yenye shinikizo kubwa. Gari hilo linaonekana likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi, labda karakana au sehemu ya kurekebisha magari. Mwanaume huyo amevaa nguo za kawaida na kofia, akionyesha juhudi katika kazi yake ya kusafisha.

Sehemu ya ndani ya gari ya zamani hasa usukani na dashibodi, usukani ni mweusi na mkubwa ikiwa na nembo katikati. Dashibodi ina vifaa vya kupima kasi na mafuta na pia vitufe vingine.

Gari lenye rangi ya samawati iliyochanganyika na kijivu, likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye nyasi. Gari hilo lina paa la kubebea mizigo na ngazi ya kupandia, likiashiria matumizi ya kwa safari ndefu au maeneo magumu.

Gari jeupe likiwa limeegeshwa nje. Gari lina rimu nyeusi lenye kung'aa na taa za mbele kubwa. Nyuma ya gari hili kuna magari mengine yaliyopakwa rangi nyeusi na kijivu, yaliyoegeshwa kwenye uwanja wa maegesho.

Sehemu ya ndani ya gari hasa upande wa dereva. Gurudumu la kuendeshea linaonekana likiwa na nembo ya subaru katikati. Kwenye dashibodi kuna mfumo wa burudani unaoonekana na mbele ya dereva kuna spidomita na viashiria vingine vya gari.

Basi ndogo jeupe likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye lami. Gari hilo lina milango ya kuteleza na madirisha meusi. Nyuma ya gari, kuna vibandiko vya machungwa na njano vinavyoashiria kasi na kingine chenye maandishi ya kijapani.

Gari dogo jeusi limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi likiwa na magari mengine kwa nyuma, kuna miti na watu wachache wanaoonekana kwa mbali huku ikionyesha kuwa labda ni eneo la maegesho au tukio la nje. Anga linaonekana kuwa jeupe na linamwaga mwingi ikionyesha kuwa ni mchana.

Gurudumu la gari lenye rimu ya rangi ya fedha na matairi yenye muundo mzuri wa kukanyagia. Sehemu ya chini ya gari inaonekana ikiwa imepigwa a kivuli, huku nuru ikiangukia kwenye gurudumu kuashiria kuwa jua linachomoza au kuzama.

Sehemu ya ndani ya gari hasaa usukani, dashibodi na viti vya mbele. Gari lina viti vya ngozi vya rangi ya kahawia, usukani mweusi wenye nembo ya Toyota na dashibodi ya rangi ya kijivu. Katikati ya dashibodi kuna mfumo wa burudani wenye skrini ya kugusa.

Mwanamke anayeonekana kuwa mwuzaji wa magari akizungumza na wanandoa wazee wa karibu na gari jipya la samawati kwenye chumba cha maonyesho cha magari. Mwanamke mwuzaji amevaa shati jeupe na suruali nyeusi akionyesha uzoefu.

Kundi kubwa la magari yaliyoegeshwa kwenye sehemu kubwa ya maegesho iliyo wazi uku anga likiwa limefunikwa na mawingu mazito. Magari ya aina mbali mbali yakiwemo magari ya kifahari yanaonekana yakiwa yamepagwa kwa safu. Mandhari ya nyuma yanaonyesha uzio mrefu na miti ikionyesha kuwa eneo hilo linaweza kuwa la biashara au maegesho ya umma.

Watu wawili ndani ya duka ya magari, mwanaume alievalia suti na miwani anaonekana kama muuzaji akionyesha kitu fulani kwa mkono wake huku akitabasamu. Mwanamke akiwa amevalia na anamtazama mwanaume huyo na kutabasamu akionyesha kupendezwa au kuelewa.

Gari dogo jeupe la abiria lililosimama kwenye njia iliyotengenezwa kwa matofali au mawe. Gari lina namba za usajili. Nyuma ya gari kuna ukuta au ua wa mawe na sehemu ndogo ya majani na udongo inaonekana pembeni.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi, likiwa na vibanda vya kuuzia matunda na mboga. Bidhaa mbalimbali kama papai, maembe, ndizi, nyanya na mboga za majani zimepangwa kwenye meza za mbao. Watu wachache wanaonekana wakiuza au kununua bidhaa.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi kuna vibanda vingi vilivyofunikwa na vitambaa baadhi vikiwa na rangi nyekundi na samati vinavyouza bidhaa mbali mbali. Bidha hizo ni pamoja na nguo zilivyoning'inia, vito vya mapambo vilivyopangwa kwenya vibao vyekundu na vingine vilivyowekwa chini.

Duka la sanaa za mikono au soko la watalii likiwa limejaa bidhaa mbalimbali za kiafrika. Upande wa kushoto, kuna rafu zilizojaa sanamu nyingi za mbao zenye rangi nyeusi zikionyesha maumbo na takwimu tofauti.

Soko lenye shughuli nyingi likiwa na mirundo mikubwa ya mboga za majani zenye rangi ya kijani kibichi zikiuzwa. Watu kadhaa wanaonekana wakishughulika na biashara yao wengine wakiwa wameketi chini wakiandaa bidhaa. Muundo wa paa la jengo la soko unaonekana wazi ukitoa kivuli kwa wauzaji na wanunuzi chini.

Lango lenye rangi ya samawati, chini ya lango hilo kuna watu wakitembea na vibanda vidogo vinavyoonyesha shughuli za kibiashara. Juu ya lango kuna ishara inayoonyesha nembo ya serikali ya Kenya na wizara ya nishati na petroli.

Soko kubwa lenye vibanda vingi vilivyopangwa kwa utaratibu, vikijaa bidhaa mbalimbali. Watu wanaonekana wakitembea kati ya vibanda hivyo, baadhi yao wakiuza bidhaa kama vile maua, matunda na kazi za Sanaa. Soko hili linaonekana kuwa na shughuli nyingi na bidhaa nyingi za kuuza.

Bidhaa mbalimbali za mapambo na ufundi wa mikono, zinazofanana na zile zinazopatikana katika soko la kienyeji au duka la kawaida. Kuna shanga nyingi za rangi tofauti, baadhi zimetengenezwa kwa kombe za bahari, nyingine zikiwa na nyuzi zilizosokotwa na zingine zikiwa na shanga za mbao zenye rangi mbalimbali.

Soko la wazi au kibanda cha kuuza matunda na mboga ambacho kinaonekana kuwa cha muda mfupi au, imejengwa kwa nguzo za mbao na bati. Kwenye kibanda hicho kuna bidhaa mbalmbali zikiuzwa.

Soko kubwa la bidhaa za shambani likiwa na rundo la karoti, pilipili hoho, na vitunguu vilivyopangwa kwenye meza. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kufanya manunuzi kuashiria shughuli za kawaida za soko. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani, labda chini ya jengo lenye paa linalotoa kivuli.

Eneo la soko au barabara yenye shughuli nyingi katika mazingira ya mijini. Upande wa kushoto kuna wachuuzi wakiuza bidhaa zao chini ya vibanda vyenye rutubai za rangi tofauti na watu wakitembea. Kuna rundo la matofali ya saruji au mawe ya ujenzi yamepangwa katikati.

Rundo la maboga na mboga mbili tofauti zilizopangwa pamoja zikionyesha mavuno mengi. Juu, kuna maboga ya mviringo yenye rangi ya kijani na manjano wakati chini kuna maboga ya duara na refu yenye rangi ya kahawia. Inaonekana ni bidhaa za kilimo ambazo ziko tayari kuuzwa au kutumiwa.

Duka ndogo la wazi lenye bidhaa mbalimbali za mapambo na mikanda zikininginia na kuonyeshwa. Bidhaa nyingi nimekufu, bangili na mikanda zikiwa na rangi tofauti na miundo mbalimbali. Kukionekana kuwa katika soko la wazi au barabarani na kuna mtu mmoja amekaa ndani akihudumia wateja au kupanga bidhaa.

Soko la ufundi au la bidhaa za kitalii. Juu kuna mabegi na mikoba nyingi ya aina mbalimbali yenye rangi na miundo tofauti iliyoning'inia na kupangwa kwenye rafu. Watu wachache wanaonekana wakitembea au wakisimama kwenye njia kuu ya soko ambayo ina safu na vigae.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi lililojaa ndizi. Ndizi nyingi zenye rangi ya kijani na njano zimepangwa kwenye makreti na rundo kubwa juu ya ardhi. Watu wengi wanaonekana wakitembea wakifanya biashara na wengine wamekaa katikati ya rundo la ndizi.

Soko la matunda ambapo wanawake wawili wanauza matunda mbalimbali chini ya mwavuli mwekundu. Upande wa kushoto mwanamke mmoja akiwa amevaa barakoa na koti la jeans anapanga matofaa na machungwa kwenye meza.

Mikono ya mtu ikishika shanga za Kiafrika zenye rangi mbalimbali, zikiwemo mikufu mikubwa ,vikuku na pete. Shanga hizo zimepangwa Kwa ustadi kwenye kitambaa cha kahawia zikionyesha kazi ya sanaa ya mikono.

Bidhaa za shambani zilizopangwa kwenye masanduku ya mbao kwenye soko au duka la mboga. Kwa karibu, tunaona chungu za viazi vitamu au viazi vikuu vya rangi ya kahawia upande wa kushoto. Katikati kuna rundo kubwa la vitunguu vyekundu.

Soko la wazi la sanaa na ufundi likiwa limejaa bidha zenye asili ya kiafrika. Kuna michoro mingi iliyopakwa rangi zenye mandhari ya wanyama pori na picha za watu zikining'inia na kuonyeshwa chini, pia kuna nguo na bidhaa nyingine za kitamaduni.

Roshani ya kisasa yenye rangi ya manjano na kioo kinachong'aa. Sakafi ina vigae vyeupe. Jua linaonekana likiangaza mja kwa moja kwenye roshani ikiunda vivuli virefu. Kuna mwonekano wa majengo mengine ya ghorofa mbali, miti na barabra yenye magari na watu wachache chini.

Jengo refu lenye rangi ya kijani kibichi na mistari ya manjano, likipigwa picha kutoka chini na linaelekea juu. Juu ya jengo kuna bango lenye jina Bonasta na lina madirisha mengi yenye rangi nyeupe. Sehemu ya juu ya jengo ina muundo wa kipekee na anga la samawati linaonekana wazi juu.

Ndani ya jengo lenye muundo wa kipekee, uwezekano mkubwa ni jumba la ghorofa au ofisi. Kuta za rangi ya kahawia nyeusi zimepambwa na milango na madirisha meusi. Dari ina madirisha mengi ya juu yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia , na sehemu ya ukuta wa mbali una mapambo ya kisanii yenye muundo wa feri.

Nyumba kubwa ya kifahari yenye ghorofa moja na paa la rangi ya kahawia ilioko katikati ya bustani kubwa yenye nyasi iliokatwa vizuri. Nyumba imezungukwa na miti mirefu na vichaka ikionyesha mazingira tulivu na ya kijani kibichi.

Jengo la ghorofa mbili lililopakwa rangi ya samawati na nyeupe likiwa na mabango kadhaa yaliyoning'inia . Ghorofa ya chini ina maduka mawili, moja likiwa la baiskeli na lingine likionekana kuuza vifaa vya ujenzi.

Jengo la ghorofa nyingi linaonekana bado linajengwa au limekamilika hivi karibuni likiwa na rangi ya samawati kijivu. Kina madirisha mengi yaliyoonekana kuwa yamekauka au hayajakamilika. Mbele ya jengo hilo kuna ukuta wa matofali ambao haujapakiwa na nyuma yake kuna majengo mengi yenye paa za kahawia.

Jengo lenye muundo wa kipekee, likitumia paa la nyasi au makuti na kuta zenye matofali ya udongo au mbao zilizopangwa kwa mtindo wa kimapambo. Jengo hili linaonekana kuwa refu na lina mistari wima yenye mapambo ya gridi au madirisha madogo. Upande wa kulia, kuna muundo mwingine unaoonekana kuwa na mabati.

Jengo jeupe lenye madirisha meusi na paa la bati. Kwenye uwanja kuna simiti inayokauka na inaonekana kuna matuta madogo ya ngazi. Milango ya kuingia ndani ya jengo hilo iko wazi.

Jengo la ghorofa mbili lenye maduka chini na ghorofa za juu zenye madirisha ya samawati. Kuna bango kubwa la Safaricom ikionekana wazi ikionyesha kuwa kuna duka la Safaricom hapo. Ngazi ya samawati zinaonekana zikipanda kuelekea ghorofa ya juu na chini kuna eneo wazi labda maegesho au barabara.

Kiwanja wazi chenye udongo wa rangi ya kahawia na nyasi kavu kinachoonekana kama eneo la ujenzi au shamba ndogo la muda. Mbele kuna majani yaliyokauka na udongo uliogeuzwa. Nyuma ya kiwanja, upande wa kushoto, kuna jengo refu la ghorofa lenye rangi ya machungwa na kijivu.

Nguzo ya rangi ya kahawia iliyopakwa rangi ambayo inaonekana kuwa sehemu ya uzio au ukuta. Juu ya nguzo hiyo, kuna waya unaoashiria ulinzi. Karatasi nyeupe iliyoandikwa kwa mkono imebandikwa kwenye nguzo hilo.

Jengo refu la gorofa nyingi likiwa katika hatua za ujenzi. Muundo wa jengo hilo umejengwa kwa saruji na matofali na una madirisha mengi tupu, upande wa pili kulia kuna sehemu ya paa la chumba lilio bonyea au ukuta wa mabati.

Kundi la majengo ya kisasa ya makazi yanayoonekana kuwa ya kifahari yaliyo na rangi nyeupe na kijivu. Majengo hayo yana miundo ya mraba na roshani. Katikati ya majengo kuna barabara iliyojengwa kwa matofali ya kuungana na sehemu za maegesho zenye vivuli.

Jeng refu la kisasa la ghorofa nyingi likiwa na kuta za kisasa na roshani za kioo. Jengo lina muundo wa kuvutia linaonekana kuwa kipya. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo na kuna ua au ukuta mfupi mbele ya jengo. Hii inaweza kuwa jengo la makazi au ofisi.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa mbili iliyopakwa rangi ya kijivu na nyeupe, ina madirisha makubwa yanayoakisi mazingira na nguzo iliyopambwa kwa mawe ya kiasili. Kuna roshani yenye uzio wa kioo na barabara ya kuingia ndani ya nyumba imewekwa vigae vyenye michoro ya kipekee.

Jengo refu la ghorofa nyingi lenye rangi ya kijivu na nyeupe. Kila ghorofa ina roshani zenye reli nyeusi zikitoa mwonekano wa kuvutia. Juu ya jengo kuna matanki ya maji meusi yakipendekeza matumizi ya maji ya uhakika.

Jengo refu la ghorofa nyingi likiwa na kuta za rangi ya kijivu na madirisha yenye milango ya chuma. Jengo linaonekana kuwa la kisasa na limejengwa kwa mtindo wa kuzuia uwizi au usalama. Anga ni la samawati na lina mawingu machache na kuna nyanya za umeme zinazopita mbele ya jengo.

Jengo la ghorofa, lina rangi ya mchanga na sehemu zenye rangi ya zambarau. Kwenye ghorofa ya chini kuna maduka mbalimbali yenye mabango yanayosomeka. Kuna anga la samawati na mawingu machache juu ya jengo.

Jengo refu la kisasa pengine la ghorofa nyingi likiwa na rangi za kijivu na njano. Sehemu ya katikati ya jengo ina madirisha makubwa ya kioo yanayong'aa. Anga linaonekana kuwa wazi na mawingu machache na lina mwanga wa jua.

Ghorofa lenye muundo wa kisasa na rangi nyekundu na kijivu. Kwenye upande wa jengo kuna bango refu lenye maandishi mekundu. Jengo lina madirisha mengi yenye fremu nyeupe. Anga linaonekana kuwa jeupe na kuna mawingu machache.

Bango kubwa lililobandikwa kwenye ukuta wa matofali. Bango hilo linatoa taarifa kuhusu ukubwa wa nafasi zinazopatikana na namba ya simu ya mawasiliano. Chini ya bango hilo kubwa, kuna bango ndogo la onyo linalosema kuwa eneo hilo liko chini ya uangalizi wa CCTV masaa ishirini na nne.

Lango kubwa la chuma lenye rangi nyeupe ambalo linaonekana kuwa mlango mkuu wa jengo la ghorofa. Juu ya jengo kuna waya za umeme zilizowekwa kwa ajili ya usalama na kuna bango dogo jekundu lenye maandishi likiashiria mahali inauzwa. Jengo lenye jina na ukuta za matofali na madirisha yenye grili na upande wa kulia wa picha kuna barabara ya lami.

Foleni ndefu ya watu wakisubiri kulipia bidhaa zao kwenye duka kubwa. Kwenye kaunta zenye namba kaunta nne na kaunta tano. Wateja wamesimama kwa utaratibu wakiwa na troli zao za ununuzi au vikapu vilivyojaa bidhaa.

Bango la matangazo likihimiza wateja kujiandikisha kwa pata point kuzikomboa na kufurahia punguzo la mara mbili. Bango lina msimbo wa kuchanganua ili kupakua programu ikionyesha mwelekeo wa soko la kidijitali.

Sehemu ya maduka makubwa iliyowekwa wakfu kwa bidhaa kama inavyoonekana kwenye mabango ya kijani. Bidhaa mbalimbali za matunda na mboga, ikiwemo matikiti, zimepangwa kwenye rafu na meza. Dari ya duka inaonekana ikiwa na muundo wa chuma na taa zinazoning'inia.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa, labda maduka makubwa. Njia kuu kati ya rafu zenye bidhaa mbalimbali inaonekana ikiwa tupu kidogo na watu wachache wanatembea ndani ya duka hilo. Taa ndefu za mistari zinaning'inia kutoka dari zikitoa mwanga mwingi ndani ya duka.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa ikiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali hasa kahawa na aina tofauti. Bei za bidhaa zinaonekana wazi kwenye rafu zikionyesha shughuli ya biashara. Mtu mmoja anaonekana akienda mbele akionyesha uwepo wa wateja ndani ya duka.

Duka kubwa au duka la jumla ikiwa na rafu ndefu zilizojazwa bidhaa mbalimbali za nyumbani na za kibinafsi. Bidhaa kama sabuni za kufulia, visafishaji na bidhaa za usafi zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu. Mwanga wa kutosha unaangazia bidhaa na kuifanya ionekane wazi na kuvutia wateja.

Duka kubwa la kisasa linaloonekana kuwa duka la mboga au supamaketi kuna vitengeneza baridi vya glasi vilivyojaa bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na nyama iliyofungwa. Katika sehemu ya kati kuna ishara iliyoning'inia ikionyesha maeneo tofauti ya bidhaa.

Duka kubwa. Kuna rafu ndefu zilizojazwa bidhaa mbalimbali ikiwemo vvinyaji, vyakula vilivyofunganishwa na bidhaa nyingine za matumizi ya nyumbani. Njia kati ya rafu ni pana na safi ikionyesha nafasi ya kutosha kwa wateja kupita. Mwangaza unatoka juu ukiangazia bidhaa kwenye rafu.

Duka kubwa. Kuna foleni ndefu za bidhaa zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Wateja kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye njia ,wengine wakiangalia bidhaa. Juu kuna mabango ya matangazo, baadhi yakiwa na bei za bidhaa, na taa nyingi ndefu zikiangaza eneo lote .

Ndani ya duka kubwa la bidhaa, uwezekano mkubwa ni supermarket . Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu na stendi, huku kukiwa na mabango mengi yaliyowekwa juu ya bidhaa zinazouzwa kwa punguzo.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa ikiwa na friji kubwa iliyojaa bidhaa mbalimbali na vyakula vingine vilivyogandishwa mbele. Kwa nyuma, kuna rafu zilizojaa vinywaji baridi kama soda na vinywaji vya kuongeza nguvu pamoja na rundo la vifurushi vya sukari vilivyopangwa.

Rafu ndefu kwenye duka kubwa zikiwa zimejaa bidhaa hasa sabuni na biskuti. Kuna mabango ya bei yaliyo wazi yakionyesha .Hii inaashiria na offer maalum au punguzo la bei kwa baadhi ya bidhaa.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa , likiwa na sehemu tofauti za bidhaa kama vile nyama na samaki zikionekana wazi. Kuna taa nyingi zinazong'aa kutoka dari, na kuta zimepambwa kwa vigae vya rangi ya kijivu na nyeupe.

Sehemu ya duka kubwa la kuuza nyama. Kuna mabango makubwa yenye maandishi yakionyesha maeneo mbalimbali ya nyama. Nyuma ya kaunta za nyama kuna wafanyikazi wawili wakiwahudumia wateja. Mbele ya kaunta hizo kuna rafu zilizojaa chupa za vinywaji baridi.

Ndani ya duka kubwa au maduka kubwa yaliojaa bidhaa, rafu ndefu zimejaa aina mbalimbali za bidhaa zikiwemo vipodozi vyakula na bidhaa za nyumbani, kwenye sehemu ya juu viabo vinaonyesha aina za bidhaa kama vile mchele, pasta na mafuta ya zaituni vikisaidia wateja kupata wanachokihitaji.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa labda duka la kisasa au maduka makubwa. Kuna ishara kubwa yenye mshale mwekundu likionyesha mlango wa kuingia kwenye duka. Watu wachache wamesimama kwenye foleni ya malipo au huduma fulani.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa hasa eneo la kuuza vinywaji vikali kama inavyoonekana kutoka kwa bango kubwa lenye maandishi liquor store . Rafu zimejaa chupa za vinywaji mbalimbali na kuna friji za vioo zenye vinywaji vilivyopozwa. Dari ina taa nyingi zinazong'aa na mapambo ya mapipa ya mbao.

Sehemu ya duka kubwa, ikiwa na rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali za vyakula na vinywaji. Upande wa kushoto kuna chupa za vinywaji na rafu za katikati zimejaa bidhaa zilizopakiwa zikiwemo juisi na vyakula vya aina mbalimbali. Sakafu ni nyeupe na ni safi na kuna kreti ya samawati na kibandiko cha kijani chini.

Duka kubwa likiwa na rafu ndefu zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto kuna bidhaa za karatasi kama vile karatasi za choo na taulo za jikoni huku upande wa kulia kukiwa na bidhaa za vyakula na vinywaji. Watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia kati ya rafu wakichagua bidhaa.